Mfumo wa kilimo cha hydroponics ampabo mimea ya majani labda saladi au aina nyingine za mboga inakuzwa bila kutumia udongo. Mmea hii imepandwa kwenye mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa safu.

Mimea ya saladi ya kijani na nyekundu inakuwa kwa safu kwenye mfumo wa hydroponic , ulioandaliwa kwa kutumia mabomba ya PVC na vyombo vya plastiki. Mimea hiyo ina majani mengi na inaonekana kuwa inastawi vizuri. Mfumo huu unaweza kuwa unatumika kwa kilimo cha kisasa cha mboga hapa Nairobi.

Ndani ya muundo kama chafu, mimea mingi mirefu imepandwa na kupandishwa juu kwa kutumia miti au nguzo. Mimea ina majani mengi ya kijani na inaonekana inakuwa vizuri. Muundo wa juu unaonekana kuwa umefunikwa kwa plastiki au kitambaa.

Mimea ya kijani kibichi inayofanana na saladi, inakua katika chombo cha plastiki cha rangi ya bluu. Chombo hicho kina matundu madogo yaliyofunikwa kwa vipande vya rangi ya bluu na nyeupe. Mimea inaning'inia kutoka kwenye matundu hayo. Chombo kimeegemezwa juu ya kitambaa cha rangi ya samawati na nyeupe.

Mimea kadhaa midogo yenye majani ya kijani inakuwa kwenye vyombo vyeusi vilivyoingizwa kwenye muundo meupe. Mizizi ya mimea inaonekana ikining'inia chini ya vyomba hivyo. Kuna bomba jeupe refu lilosimama katikati ya muundo.

Mkusanyiko wa mimea iliyopandwa kwenye vyombo tofauti ndani ya chombo kikubwa cha samawati kilichojaa maji ya kijani kibichi labda kibimbi kidogo au beseni la bustani. Kuna mimea yenye majani makubwa ya kijani, mingine midogo kwenye sufuria nyeusi na miti mirefu kama mianzi.

Saladi ya kijani kibichi inakuwa kwa safu kwenye mfumo wa hydroponik uliofanywa kwa mabomba meupe ya PVC. Mimea imesimama kwenye mashimo yaliokatwa juu ya mabomba na mzizi yake inaonekana ikining'inia ndani ambapo maji yenye virutubisho yanapita.

Mmea ya kijani kibichi yenye majani mapana, inakuwa kwenye vikombe vyeupe vikivyowekwa kwenye uso mweupe wenye mashimo. Mizizi mieupe inaning'inia chini ya vikombe. Mimea mingine midogo inaonekana karibu. Inaonekana kama mfumo wa kilimo cha haidroponi.

Mandhari ya kilimo cha kisasa yanajidhihirisha, ambapo mfumo wa tata wa umwangiliaji wa matone unaojumuisha mabomba meusi yanayopita kwenye mkanda mrefu wa kijani kibichi.

Shamba kubwa limepandwa mimea mingi ya kijani kibichi. Mimea hii inaweza kuwa mahindi au mtama. Mandhari inaonyesha milima na miti. Anga limefunikwa na mawingu, labda kuna mvua inakaribia.

Muundo mrefu kama handaki umefunikwa kwa kitambaa cheupe au plastiki. Muundo huu unaweza kuwa nyumba ya kuhifadhia mimea au sehemu ya kilimo cha kisasa. Mazingira yanaoonyesha milima kwa mbali na ardhi iliyolimwa karibu na muundo huo. Anga limefunikwa na mawingu.

Shamba kubwa limepandwa mimea midogo ya kijani kibichi kwa safu zilizonyooka hadi upeo wa maji. Ardhi ya kati ya safu za mimea inaonekana kuwa wazi. Anga lina mawingu meupe na sehemu ya samawati inaonekana juu.

Bandari kubwa ina kuku wengi weupe wakiwa wamejaa ndani. Kuna vifaa vya kulishia na kunyweshea kuku vilivyopangwa kwa safu. Taa zinaangaza kutoka juu ya bandari. Inaonekana kama wafugaji wa kuku wa biashara.

Shamba kubwa lililopandwa kwa wingi wa kabeji ambazo zimepandwa kwa safu nadhifu kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Kabeji zinaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za kukua na majani yao yana rangi ya kijani kibichi.

Safu ndefu ya miundo iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe au plastiki inaonekana kwenye eneo tambarare. Miundo hii ina umbo nusu duara na inaweza kuwa sehemu ya kilimo cha kisasa au vitalu vya mimea.

Kundi kubwa la kuku wa rangi ya kahawia labda aina ya kuku wa kibiashara kwa ajili ya mayai au nyama, wakiwa wamekusanyika kwa wingi ndani ya banda au eneo la ufugaji lililofunikwa. Kuku hao waonekana katika hatua mbalimbali za kukua.

Nyanya nyingi nyekundu zinasonga mbele kwenye mkanda. Kuna mtu amesimama karibu na mkanda huo, labda akichagua nyanya. Chini ya mkanda mkuu, kuna mkanda mwingine ambapo nyanya zinaanguka. Inaonekana kama mchakato wa kusafisha au kupanga nyanya katika kiwanda.

Ndani ya chafu kubwa labda kwa ajili ya kilimo cha kisasa cha matunda. Kuna safu nyingi za mimea za strawberry ziliopandwa kwa utaratibu ikiwa na majani mabichi na matunda mekundu yaliyoiva au yanayoendelea kukomaa.

Mfumo wa kilimo cha uyoga wa oyster, ambapo uyoga unaonekana kukua kutoka kwenye mifuko ya plastiki. Labda pumba za mbao au masili mengi ya kilimo. Mifuko hii imesimama wima, na uyoga unachipuka una rangi ya kijivu, hadi kahawia. Mandhari inaonyesha mbinu endelevu ya kilimo.

Ng'ombe wengi weusi na weupe wamesimama wakiwa wamefungiwa kwenye sehemu zao. Wamepangwa katika safu moja ndefu ndani ya jengo linaloonekana kama zizi la kisasa. Kuna mfumo wa mabomba na vifaa juu yao labda kwa ajili ya kulisha au kumwagilia. Sakafu inaonekana kuwa imefunikwa kwa maji au mkojo.

Shamba limegewanywa katika matuta marefu ya udongo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana kando ya matuta na maji yakitiririka kwenye mfereji moja. Mimea midogo ya kijani inakua kwenye matuta. Manthari inaonyesha eneo la kilimo na njia za kumwagilia mazao.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone, uliowekwa kwenye shamba. Mfumo huu unajumuisha safu za mabomba meusi, yaliyonyooka, yaliyowekwa kwenye udongo, ambayo yaonekana kuwa yametayarishwa kwa ajili ya kupanda. Mabomba haya yanaunganishwa na mfumo mkuu wa usambazaji wa maji.

Shamba linaonyesha safu nyingi za udongo mwekundu uliolimwa. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa juu ya kila safu na mabomba meusi yakipita sambamba. Mimea ya kijani inaanza kukuwa kando ya mabomba hayo. Inaonekana kama njia bora ya kumwagilia mazao shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye shamba lililopandwa mazao, labda mboga za majani au pilipili kutokana na ukubwa au umbo la mimea midogo inayoonekana. Mfumo huu unajumuisha mabomba meusi na membamba yaliyolazwa kwenye ardhi karibu na kila mstari wa mimea, yakitoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kupitia matone.

Vipande vya ardhi vilivyo inuliwa vimeandaliwa kwa ajili ya kupanda mimea na vina mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Mabomba meusi yanaelekea kwenye safu za udongo. Mimea midogo inaweza kuonekana ikianza kukua katika baadhi a vipande.

Shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone labda katika eneo la mashambani karibu na Nairobi kutokana na muktadha. Mfumo huu una mabomba meusi yaliyo lala juu ya udongo mwekundu yakipeleka maji moja kwa moja kwenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliolazwa kwenye ardhi yenye udongo karibu na mmea mdogo wenye majani mabichi, labda mche wa pilipili aina ya Datil au Caroline Reaper , kutokana na muktadha wa kilimo na aina za pilipili zinazopandwa katika maeneo kama Nairobi.

Mimea midogo ya kijani kibichi inakuwa kutoka kwenye udongo mweusi. Kuna bomba jeusi la umwagiliaji wa matone limeenea karibu na mimea hiyo. Majani ya mimea yaonekana kuwa mapana na yenye mishipa inayoonekana.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana shambani. Bomba jeusi linapita juu ya udongo na matone ya maji yanatoka kwenye mashimo madogo. Mimea midogo ya kijani inaonekana ikikua karibu na bomba hilo. Umwagiliaji huu unasaidia kulisha mimea kwa maji kwa njia inayofaa.